Naam, ni katika sekta moja yenye na ambayo watumizi wa vifaa vya kupitisha umeme hutumika hasa kwa kutumia magari kuweza kuyapeleka ama kusafirisha kutoka sehemu hii hadi sehemu tofauti tofauti ambayo yanahitajika kwa kutumia matumizi haya ya umeme.

Ni katika kampuni kwenye ambako umeme unatengenezwa baada ya hayo kuweza kusambazwa katika sehemu tofauti tofauti humu nchini Kenya, nani katika upande huu wa kampuni hili umeme hutengenezwa kutokana na mfumo wa unyevu unaotolewa chini ya ardhi na kubadilishwa kuwa umeme na kupelekwa sehemu tofauti tofauti ya matumizi tofauti.

Ni baadhi ya vifaa vinavyotumika kwa kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kuzuia madhara na ambayo inaweza kutokana na umeme pindi unapoachiliwa kwenda upande wa chini zinaweza kuinuliwa kuzuia ajali inayoweza kutokana na umeme.

Ni stesheni moja ,kwenye amabako umeme hupitishwa ama hutolewa na kusafirishwa katika sehemu tofauti tofauti humu nchini Kenya. Mbali na hayo, ni njia mojawapo ya kuweza kuboresha umuhimu wa mwangaza katika sehemu yetu ama nchini humu Kenya.

Ni kifaa kinachotoka hasa katika usambaza umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa matumizi ya umeme. Mbali na hayo kifaa hiki huwasaidia wengi na hasaa pia huweza kupunguza baadhi ya hasara zinazoweza kutokana na kuwa kwa nyaya za umeme sehemu ya chini bali huweza kuyainua ili kupunguza hasari hizi.

Ni aina ya transfoma huku ikiunganishwa moja kwa moja, na nyaya za umeme zenye ambazo zinatumika katika usambazaji, wa umeme, kutoka sehemu hii, hadi, sehemu tofauti tofauti zinazo, milikiwa na waja, kwani hii ikiwa ni mojawapo ya kuweza, kuonyesha umuhimu wa mwangaza katika sehemu zetu na umuhimu wa, umeme, katika nchi yetu.

Ni baadhi ya vifaa vinavyoweeza kutumika katika usafirishaji wa stima kutoka sehemu moja hadi nyingine huku kuweza kuzuia pia baadhi ya hatari yatakayotokea ama zingine ambazo huweza kutokea pembe tu nyaya hizi kuwa sehemu ya juu vifaa hivi hutumika katika kuweza kuziinua nyaya hizi za umeme ili kuweza kuepuka hasara inayoweza kutokea zikiwa chini.

Ni sekta moja ambayo umeme huweza kupitishwa kwa kutumia nyaya za umeme. But hivi sasa kunayo sehemu moja iliyofanyiwa ukarabati zaidi ama ujenzi katika hizi nyaya za umeme iliyomo kando ya bararara na baadhi ya majumba iliyomo hapa. Baadhi ya mafundi wanaoshughulikia nyaya hizi za umeme wana uhodari wa ku

Ni baadhi ya michongo zenye hupatikana katika sehemu moja, ya mji wa Nairobi, zenye na ambazo huweza kutufunza, baadhi ya wanahistoria ama mmoja, walioweza kupigania uhuru wa nchi yetu, hizo zama za kale ama katika somo la kihistoria, shule zetu na jinsi tulivyoweza kupata uhuru, katika nchi yetu kutokana na wasaidizi hao.

Uhifadhi wa wanyama pori kama vile twiga ni njia mojawapo ya kuweza kuvutia watalii kuja kuona wanyama hawa katika sehemu walimohifadhiwa.

Hifadhi ya wanyama pori Nairobi National Park. Sehemu ya kuhifadhi wanyama pori kama nyati, kifaru, ndovu na kadhalika. Mbali na hayo, inaweza pia kuwavutia watalii wengi kuja kuwaona wanyama hao na kufunza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na wanyama muhimu kama hawa.

Ni njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira yetu ili kuzuia baadhi ya maradhi yanayotokana na mazingira chafu iliyomo karibu nasi. Katika sehemu hii basi jinsi tunavyoona ni kuwa baadhi ya taka zimeweza kuhifadhiwa katika semu moja, bali na haya mtu kuweza kuhifadhiwa na maji safi kuweza kupita kutoka sehemu hii.

Ni baadhi ya wanyama pori walioweza kuhifadhiwa na kufugwa katika sehemu moja. Wanyama hawa ikiwemo kama vile ndovu waliomo katika sehemu hii, hasa kwa kuweza kuvutia watalii waliomo humu nchini na waliotoka katika sehemu tofauti tofauti za ulimwengu, ilikuja kusoma umuhimu wa kuhifadhi mazingira na wanyama waliomo kati yetu na kuinua nchi katika utalii.

Hawa ni aina wanyama pori hasaa ndege walioweza kufugwa katika sehemu hii ilikuweza kuvutia watalii ilikukuja kuwaona. Hii ni njia moja ya uhifadhi wa mazingira na hasaa pia uhifadhi wanyama pori wengine ambao, pia huwa manufaa tele katika nchi yetu ya Kenya.

Ni mandhari ya kuvutia tena kwa umbali na ya kupendeza mno. Kwani humu ikiwa mojawapo ya usafi wa mazingira na jinsi ya kuweza kuzingatia mazingira yetu; hasa katika upandaji na kuhifadhi miti ili kuweza kuweka rangi ile ya kijani, kuweza kuvutia katika sehemu mbalimbali na kufanya nchi kuwa maridadi.

Ni sehemu moja ya mto kwenye na ambako, kuna maji yanayotiririka kutoka sehemu ya upande wa juu hadi wa chini. Mbali na hayo kunayo baadhi ya mimea yenye na ambazo, zimeweza kumea kando wa mto huu kwani ikiwa ni mojawapo, ya kuonyesha umuhimu wa kuzingatia kuhifadhi mazingira yetu, kwa manufaa ya baadaye.

Ni njia mojawapo ya kuweza kuhifadhi mazingira yetu, hii inatokana na upandaji wa miti jinsi baadhi ya watu, hujumuika kwa pamoja na kuweza kupanda miti katika sehemu kadha kadha za humu nchini, kwa njia moja ya kuweza pia kuhifadhi mazingira, kufanya mazingira yetu kuwa safi na kudhamini umuhimu wa miti ama upandaji wa miti katika nchi yetu.

Ni mazingira duni tena chafu mno yenye na ambayo halipendezi wala kuvutia kwani kuna baadhi ya uchafu na taka huku ikiwemo maji chafu iliyoenea katika sehemu hii kama njia moja kuweza kukaribisha baadhi ya mauguzi kama vile kipindupindu na kadhalika. Sehemu hii na kuchangia pakubwa kwa waja wa sehemu hii kuugua.

Ni moja wepo ya kutumia vifaa zilizomo karibu nasi hasa kwa kuweza kuyafugua baadhi ya kazi tafouti tofauti kama vile biashara, duka, hoteli na viginevyo kuweza kuzifanya kwa makazi. Hii inatokana na mandhari tuliyomo baadhi ya kontaina na vifaa zilizoweza kutumika kwa kufugua biashara kama vile buchari nakadhalika.

Ni njia moja ya kuweza kuhifadhi mazingira jinsi kijana huyu anavyoneka kuweza kuchota maji kwa kuunganisha baadhi ya mfereji ili kuweza kupitisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine ambayo kuna mto unaonekana sehemu hii. Mbali na hayo pia maji yaliyo kando ya mto hii si masafi.

Tembo mchanga akicheza kwenye udongo mwekundu. Vumbi linapanda angani kutokana na harakati zake. Nyuma yake, kundi la watu wanatazama. Wanaonekana kuwa watalii, wakifurahia tukio hili la kipekee. Asili ina miti na mimea mingine. Jua linaonekana kuangaza, na kuunda vivuli chini ya tembo.

Ni sehemu moja yenye usafi na uzingatuzi wa mazingira yameweza kuifadhiwa kwa makini mno, huku miti zikiwa zimeweza kupandwa kando ya barabara pamoja na maua yananyovutia katika sehemu hii. Mbali na hayo, kuna watu wanaopitia kwenye barabra hii, huku wakiweza kuangalia na kupendezwa sana na mandhari ya sehemu ile.

Umuhimu wa kuhifadhi mazingira ni mojawapo unaotufurahisha sisi na baadhi ya watu walio humu nchini Kenya. Mbali na hayo pia huweza kuwafurahisha na kuwapa nafuu wanyama waliomo humu nchini kwetu kama vile nyati wanaonekana wakinywa maji safi, katika sehemu hii ya wanyama pori walimoweza kuhifadhiwa nyati hawa.

Ni mojawapo ya uhifadhi wa mazingira inatokana na waja hawa walioweza kujumuika kwa pamoja na wanafunzi katika upandaji wa miti katika sehemu hii ya nchi. Bali na hayo baadhi ya wanafunzi wanaonekana kuwa pia nao wameweza kubeba baadhi ya miti ili kuweza kupanda kama njia moja ya uhufadhi wa mazingira yetu ya kisasa.

Ni baadhi ya wanyama pori. Wenye ambao wanaonekana kutabasamu na kufurahia baadhi ya mandhari. Hili inaweza kuzingatiwa hasa kwa kuweza kuwahifadhi wanyama hawa kama vile mboni na kadhalika waliomo katika sehemu hii. Hii ikiwa mojawapo ya hifadhi, baadhi ya nyama pori waliomo humo nchini kwetu na pia mazingira yetu ya kisasa.

Ni sehemu moja inayoweza kuzingatiwa na kuhifadhiwa vizuri katika sehemu hii ama katika mji wa Nairobi kwenye na ambako waja wengi ama watu wengi huja kupunga hewa katika sehemu hiyo wakiweza kuyafurahia mandhari ya sehemu Ile, bali na hayo kunayo baadhi ya maji, ndio linaloweza kuzingatiwa na kuhifadhiwa kwa makini mno ikiwemo baadhi ya mimea kama vile na hasa miti katika sehemu hii.

Ni njia moja wapo ya mafunzo ya umuhimu wa kuifadhi mazingira inatokana na baadhi ya michezo zinazo chezwa katika sehemu hii. Kutokana na utamaduni tofauti tofauti na njia ni moja wapo ya namna walivyoweza kuifadhi mazingira yao na kuweza kua ya kuvutia sana katika watalii wanaofika katika sehemu hizi.

Ni njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira yetu kwa kuweza kuyatumia kwa njia tofauti tofauti. Hii inatokana na utumiaji wa mfereji wa mfumo huu ya kuweza kupitisha maji au aina tofauti tofauti ya mafuta zenye na ambazo zinaweza adhiri mazingira yetu. Hii ni mojawapo ya njia rahisi ya kuhifadhi mazingira.

Kutozingatia mazingira na kuyaacha kuwa machafu ni njia moja ya kuweza kukaribisha baadhi ya maradhi yanayokumbwa katika sehemu hii ya mazingira chafu. Hii inatokana na majitaka au maji chafu yanayopitia katika sehemu hii na baadhi ya taka kuweza kutupwa vivyo hiyo katika sehemu hii ya mazingira.

Maji chafu na mazingira safi, uchafu ni mojawapo ya usamabazaji wa magonjwa kama vile kipindupindu, cholera na kadhalika. Katika sehemu hii inaotokana na uchafu unaopatikana katika mazinigra tunamoishi na pia utumiaji wa maji chafu katika upishi, unywaji na kadhalika. Kwani husababisha baadhi ya maradhi. Watu binafsi.

Ni katika mandhari moja ya wnayamapori walioweza kuhifadhiwa katika sehemu moja ya humu nchini. Huwa mji huu wa Nairobi hasa mandhari hii inajulikana kama Nairobi national park, kwenye na ambako aina tofauti tofauti za wanyama hukuwa wameweza kuhifadhiwa katika sehemu hii mojawapo ikiwa ni kifaru na wanyma tofauti tofauti.

Ukosefu wa kuzingatia mazingira safi kutokana na mafuriko ya majitaka au maji chafu yanayotiririka kutoka sehemu moja hadi nyingine huku ikiwa imeandamanwa na baadhi ya taka inayotupwa katika sehemu hii. Hii ni jambo moja lenye na ambalo huchangia pakubwa katika kueza kueneza baadhi ya maradhi yanayotokana na mazingira chafu.

Upande mwingine wa mto uliweza kujengwa daraja upande wa juu ya kuweza kuvukia kwani maji mengi yaliyomo katika mto huu yanaonekana kuwa na nguvu mno kiwango cha kwamba ujenzi wa daraja katika sehemu hii ungelazimisha ama ulilazimishwa kujengwa ili kuweza kupata njia kutoka ngambo moja hadi nyingine.

Ni njia moja wapo, ya kuweza kuwasafirisha wanyama pori hasa katika maeneo waliomo katika hatari, ama mfumo huu hutumiwa hasa na askari wa wanyamapori wakitaka kuweza kuwahamisha wanyama hawa wa pori kutoka sehemu moja hadi nyingine kwani njia hii huwa ni hatari bali na hayo pia huwa ni nzuri ya kuweza kuhifadhi wanyama hawa muhimu.

Njia mojawapo ya kutokazingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, kwani haya yanatokana na baadhi ya maji chafu au maji taka yanayopita katika sehemu hii na taka zikiwa zimeweza kutupwa katika sehemu hii na hasa katika reli kwenye na ambapo gari moshi hupitia. Kwani mazingira haya huchangia pakubwa katika kuzidisha baadhi ya marathi yanayotokana na mazingira chafu.

Kujumuika kwa pamoja katika upandaji wa miti sehemu mbalimbali za humu nchini Kenya na waja hawa ni njia moja ya uhifadhi wa mazinigira au usafi wa mazingira. Hiyo husaidia hasa kwa kuweza kufanya mazingira yetu kuwa safi na kuweza katika kusaidia kupunga ama kuvuta hewa safi unaotokana na mazingira safi.

Wanafunzi hawa kuweza kufurahia mojawapo ya kuhifadhi mazingira. Hii inatokana na upandaji miti katika sehemu hizi. Njia moja ya kuweza kuwafunza waja wengi umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa pandaji wa miti. Kufanya mazingira kuwa masafi na njia ya maji.

Waja wawili, kusanyika pamoja na kuweza kuiokota baadhi ya taka zilizoweza kukusanywa katika sehemu moja, kwani ikiwemo ni njia moja ya kuweza kuhifadhi mazingira yetu na ya saa ya kisasa ili kuweza kuepukana na baadhi ya maradhi yanayotokana na mazingira chafu. Kwani bali na hayo japokua ni usaidizi wao, hayangewezekana.

Ni njia mojawapo ya kuhifadhi baadhi ya wanyamapori waliomo humu nchini Kenya huku mojawapo akiwemo ni kifaru, mnyama mwenye dhamana ya hali ya juu tena mwenye kuvutia watalii na kuweza kuinua nchi katika kuweza kuwavutia watalii kuja kumwona kwani njia hii ni mojawapo ya kuhifadhi mazingira na wanyama waliomo katika mazingira yetu.

Ni njia mojawapo ya kuzingatia na kuhifadhi mazingira yetu, ikiwemo misitu yenye na ambako wanyama pori hukaa katika sehemu Ile. Mbali na hayo huko ikiwa ni msitu iliyoweza kuhifadhiwa vizuri kama njia moja ya nyumba ama wanakokaa makao ya wanyama pori.

Ni wanyama wa porini walioweza kuhifadhiwa katika sehemu moja ya mbuga, kwani wanyama hawa mbali na kujulikana kuwa wakali mno. Wanyama hao ni aina ya mamba. Wanyama ambao wameweza kuwekwa katika sehemu moja ili kuweza kuwavutia watalii kuja kuwaona.

Baadhi ya waja kujitokeza katika kuweza kusafisha mto moja katika sehemu hii ya Nairobi ikiwa ni mojawapo ya kuzingatia usafi wa mazingira na hasa katika umuhimu wa usafi wa mazingira katika afya za watu wanaoishi au wanaomiliki sehemu ii iliyojaa taka katika kando na pia mtoni.

baadhi ya watu kama vile wanafunzi wa vyuo vikuu kuweza kusafiri katika sehemu moja ama kufika katika sehemu moja kuweza kupata baadhi ya elimu njia moja kuweza kuhifadhi na umuhimu ya kuhifhadi mazingira yetu kama vile upandaji wa miti katika sehemu hii au mandari tafauti tafauti

Wanyama pori kama vile twiga wameeza ku hifadhiwa katika sehema hii ya msitu amahifadhi ya wanyama pori hasa wanyama hawa kama twiga wanaonekana kuweza kuburudika katika sehemu hii, huku wakiweza kusafiri wakina uhuru kutoka sehemu moja hadi ingine jinsi wafanyavyo kuweza kunywa maji yaliyomo katika sehema hii waliomo walioweza kuhifadhiwa.

Ni aina ya basi, inayosimama ili kuweza kumchukua, abiria mmoja anaye safiri, sehemu basi hili linaelekea. Huku mbali na hayo kuna baadhi ya abiria wanaonekana katika sehemu ya ndani ya basi hili. Basi lili hili bado tu lenye nambari linamchukua abiria huyu mmoja na kusafiri naye.

Magari kama vile basi, matatu na kadhalika hutumika katika sekta ya usafiri. Na hivyo basi ikiwa ni sehemu moja humu mji wa Nairobi, kwenye na ambako basi hizi hutumika katika usafirishaji kutoka sehemu moja kama vile mji kuelekea sehemu tofauti tofauti huku wasafiri wakiweza kuyaabiri wengine wakiweza kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kuabiri gari hayo.

Ni aina ya matatu, haswa lenye na ambalo hutumika katika usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine ama kwa njia moja gari ya umma linalotumika katika usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Huku likiweza kupitia katika barabara kuu la Thika super highway.

Ni katika sekta au mahali pa usafirishaji, kwenye na ambako kunazo baadhi ya lori zinazotumika katika kusafirisha baadhi ya mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mbali na hayo kunayo magari ya abiria kama vile; matatu, basi na kadhalika na taxi, zenye na ambazo zinatumika katika kubebea abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Ni baadhi ya vifaa zinazo weza kutumika katika usafirishaji kama vile pikipiki, basi na magari tofauti tofauti. Basi ikiwemo mbele yetu ni baadhi ya pikipiki tatu na kadhalika moja wapo ikiwa inaonekana kusafirisha abiria mmoja kutoka sehemu hii hadi nyingi. Huku pia basi zikiwa zimepanga foleni kwa kuweza kuwabeba abiria kutoka sehemu hii hadi nyingine.

Baadhi ya gari za uma zinazotumika katika usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine huwa na alama tofauti tofauti haswa rangi na michoro tofauti tofauti za kuweza kuelezwa sehemu zenye namba za magari haya yanasafiri kutoka na kwenda ili kutoka na kwenda.

Aina tofauti tofauti za gari za abiria kuweza kuonekana katika sehemu hio huku zikiweza kusafiri sehemu mbali mbali, hasaa katika mji huu wa Nairobi baadhi zao zikiwa ni basi, nissan au matatu, teksi, na gari za kibinafsi, kuweza katika utumiaji, na usafirishaji, wa, abiria na mtu, binafsi.

Hii ni sehemu moja ya mji wa nairobi liyoweza kutiwa ala katika maegesho ya magari ya abiria. Ile ambako huja na kusanyika kwa pamoja ili kuweza kuwachukua abiria ama kubeba abiria walio toka katika sehemu kuelekea hadi makwao nyumbani.

Ni sekta moja ya usafirishaji hasa katika sehemu hii baadhi ya basi zinazoweza kubeba abiria kutoka sehemu hii ya mji wa Nairobi kuelekea sehemu tofauti tofauti kwani basi hii ikiwa na baadhi ya abiria inayobeba sehemu kutoka sehemu hii ikiwa na vibao zinazoonyesha aina tofauti ya nauli inalipwa katika usafirishaji.

Baadhi ya magari za umma kama vile basi yameweza kuegeshwa Katika sehemu moja Kwa mpangilio wa laini au foleni ili kuweza kuwachukua wasafiri walio katika sehemu hii ama kuweza kuwachukua wasafiri katika sehemu hii kuwapeleka hadi sehemu tofauti tofauti wanakosafiria.

Swadakta! Sehemu moja ya mji wa Nairobi ambako baadhi ya abiria wanaonekana kusafiri katika sehemu tofauti tofauti ama katika sehemu hii ama mji huu . Baadhi ya hao kuna baadhi ya magari za kubebea abiria zilizoweza kuegeshwa katika sehemu hii. Aina tofauti tofauti za gari zilioko zikiwa na rangi tofauti za kuweza kuwaelekeza abiria sehemu zinazosafiria .

Ni njia mojawapo ya matumizi ya gari za umma hasaa katika kuweza kuwasafirisha abiria, kutoka sehemu moja hadi nyingine, ni heri, baadhi ya magari kama vile matatu, basi na kadhalika, teksi, kuweza kusafirisha, baadhi ya abiria, kutoka wengine watokao katika mji, kuelekea sehemu za mashambani, na hutoka katika sehemu za mashambani ama vijijini, kuelekea mjini.

Ni katika stesheni moja humu mjini Nairobi, kwenye maeneo ambapo baadhi ya magari za abiria hubebea abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mfano mwema ikiwa ni basi moja aina ya rangi nyeupe huku likiwa limeekwa kibao cha kuonyesha baadhi ya sehemu linalosafirisha abiria na nauli inayolipwa katika sehemu, kutoka sehemu hii ya mjini Nairobi hadi anaposafiri.

Afisa hasa anayezifanya kazi ya kuzingatia na kuchunguza hasa katika sekta ya usafirishaji wa gari za uma kuweza kuzungumza na mja moja katika sehemu hii. Inye naomba kwa baadhi ya magari ya safirishaji kama vile basi ya liweza kwa gisho katika sehemu moja kando ya ofisi moja kubwa humu mjini Nairobi.

Ni sehemu nyingine kwenye aina tofauti tofauti za abiria zinaonenakana kwenye sehemu hii, mojawapo ikiwa ni basi ya rangi ya kijani matatu au daladala ile ya rangi nyeupe na baadhi ya wasafirishaji kuweza kuonekana wakitembea kutoka sehemu moja hadi nyingine huku wachuuzi pia wakiweza kutembea na kuweza kusafirisha baadhi ya mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni basi la umma lenye limewezwa kuegeshwa katika sehemu fulani huku ikiwa na kibao kinachoonyesha baadhi ya sehemu linalo safiria. Mbali na hayo pia likionyesha nauli inayolipwa na baadhi ya wasafiri wanao safiria katika utumiaji wa basi hili.

Ni aina ya basi ya Citi Hoppa inalotumika hasaa kuweza kuwabebea, abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine kama vile mji wa Nairobi hadi sehemu ya Karen, basi hili hasaa, huwa nzuri tena kubwa ya kuweza kuwachukulia abiria hasaa kwa wengi, na kuweza kuwasafirisha moja kwa moja, hadi, manyumbani, kwao, mbali na hayo, pia sehemu nyingine.

Ni sehemu moja ya mji wa Nairobi na ambako baadhi ya wachuzi wanaweza kusafirisha baadhi ya mizigo za abiria kutoka sehemu moja hadi kwenye gari zinazo weza kuwabeba ikiwemo aina ya basi. Tofauti ziliomo katika hizi zenye ambazo zinatumika katika kubeba abiria kutoka sehemu kuelekea maeneo tofauti tofauti.

Ni sehemu moja ya mji kwenye na ambako gari za abiria huwa zinaegeshwa kwa mpangilio laini, huku likiweza kuchukua ama kuwabeba wasafiri wanaosafiri katika sehemu hii adi sehemu ambako basi hili linasafairi. Mabasi yakiwa yamepangana kwa laini ama foleni moja ili kuweza kuwachukua wasafiri ama abiria kwa utaratibu.

Ni katika barabara kuu linalotumiwa hasa na gari tofauti na magari tofauti tofauti kama vile ya abiria, ya binafsi na lori zinazosafirisha mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Inatokana na matatu ambayo inaonekana katika sehemu hii, ama daladala, basi na Lori hasa zinazotumika na abiria ama gari ya umma katika usafirishaji.

Ni sehemu moja, ya mji wa Nairobi kwengine ambako baadhi, ya magari za usafirishaji kama vile: basi, matatu, vikiwemo katika sehemu hii, mbali na hao, kunao pia lori zinazotumika hasaa kwa kuweza kusafirisha, baadhi ya mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine, huku wasafiri wakionekana kuweza kuabiri gari na wengine kuweza kusafirisha baadhi ya mizigo, kutoka sehemu moja hadi nyingine, mwa mji.

Usafiri wa uma ni njia wapo moja inayovutia watu wengi na abiria wanaosafiri katika sehemu moja adi nyingine. Jijini adi vijijini, wale wanaotoka vijijini wakielekea mjini, kwani hii hutokana na matumizinya gari za uma kama vile matatu, basi na kadhalika, kadahalika bila kusahau teksi katika.

Ni katika barabara kuu la Thika super highway kwenye ambako aina tofauti tofauti za magari hutumia barabara hili, hasa magari ya usafirishaji kama vile teksi, basi, matatu, magari za kibinafsi na kadhalika na hasa gari za umma hutumia barabara hii katika usafirishaji wa watu kutoka sehemu moja hadi nyingine na waliotoka katika sehemu nyingine wakielekea mjini Nairobi

Ni aina ya basi lenye na ambalo linaonekana likisimama kando ya barabara ilikuweza kubeba abiria na kuwasafirisha katika sehemu wanamosafiria, labda kuelekea manyumbani au kazini kwa kutumia wasafirishaji ama magari za uma kwa vile basi hili.

Ni aina ya mashini inayotumika katika kuweza kufyonza maji chafu au maji taka yenye yanayopita katika sehemu hii na kuyapeleka katika upande ule wa pili ili kuenda kuyasafisha kuweza kutumika katika kazi tofauti tofauti, kwani mashini hii ni mojawapo ya vifaa vinavyotumika katika usafishaji na usambazaji wa maji.

Naam ,ni njia moja wapo yakuweza kuhifadhi, baadhi ya maji zinaweza kutumia na mbali na hayo pia kuna njia moja ya kuweza kuyarekebisha katika kuweza kuhifadhi baadhi ya maji chafu ikiwemo taka zilizomangwa katika mazingira yetu kama njia moja na yapo yakukimu na kuzuia baadhi ya maradhi tunayo weza kupata.

Ni katika sekta ya elimu haswa ya namna ya kuweza kuzingatia na kuhifadhi umuhimu wa maji haswa maji yanyotumika katika matumizi ya kinyumbani na maji chafu ama maji taka namna ya kuweza kuyatoa katika sehemu mmoja na kuyapitisha sehemu tofauti tofauti ili kuweza kuzuia maradhi tofauti tofauti yanayoweza kutokana na maji haya.

Ni aina ya machine yenye na ambayo hutumika katika upitishaji ama usambazaji wa maji katika sehemu moja hadi nyingine kama vile kwa kuweza kutumia machine hili katika utekaji wa maji kutoka katika mito, ziwa na kadhalika huku ukiweza kuyapeleka moja kwa moja kama vile shambani na manyumbani.

Ni baadhi ya vifaa zinazotumika katika usambazaji wa maji. Maji haya ni maji yote inayotumika katika upishi na hasa unywaji bali na hayo pia maji yanayotoka katika sehemu tofauti tofauti kama vile maji taka yakipelekwa katika sehemu tofauti tofauti kwani bidhaa hizi huwa ni muhimu sana kutumia maji.

Ni njia mojawapo ya kuonyesha jinsi maji inavyotumika katika manyumba yetu na hasa katika chumba cha jikoni, kwenye na ambako maji haya kutoka katika mfereji, na kutumika katika vyombo tofauti tofauti, au kazi tofauti tofauti kama vile kuosha vyombo, upishi, kunywa, na kadhalika.